Kuna mafundi wanne ambao wameweza kutembelea eneo hili kwa shughuli za kuweza kurekebisha waya wa stima ambao umeweza kuanguka chini. Tunaona kuna mmoja ambaye amepanda juu ya ngazi, ambaye anaendelea kushikanisha nyaya. Kuna wawili ambao wameweza kumshikilia ngazi. Na kuna mmoja ameweza kusimama kando. Na tunaona sehemu hii ina miti ya aina mbalimbali.

Kituo kikuu cha umeme. Kikiwa na nguzo za umeme, ambazo zimetengenezwa kwa chuma. Nguzo hizo zikiunganishwa na nyaya nyingi. Nyaya ambazo zinatumika katika kusambaza umeme kutoka eneo moja hadi lingine. Anga ni la blue likiwa na mawingu yenye rangi nyeupe.

Kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika eneo hili na kufanya mto huu ufurike. Maji yameweza kuingia katika nyumba za watu na kuweza kubeba nyumba zingine na tunaona kuna watu wengi wanaendelea kufanya shughuli ya kuokoa mali zao na eneo hili limezungukwa na manyumba ya mabati.

Kuna watu ambao wameweza kusanyika kwenye uwanja ambao wanafanya kazi nzuri ya kuweza kupanda miti, na tunaona kuna wanaume, wanawake, na watoto pia. Kuna mtoto mmoja ambaye yuko mbele ambaye ameweza kushika mti kwenye mkono wake, ambaye yupo tayari kuweza kuupanda.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na eneo hili limeweza kunyooka likikaa ni wakati wa kiangazi. Kuna punda milia walio mbele yetu ambao wanapendeza sana, wanakaa ni marafiki wa karibu sana, na katika eneo la mbali kuna majumba ya ghorofa ya aina mbalimbali yanaonekana.

Hapa ni kwenye mbunga la wanyama na tunaona wakati huu ni wakati wa kiangazi kwa sababu nyasi yake imeweza kunyauka. Pia kuna simba mmoja ambaye ameweza kulala kwenye eneo lenye mwinuko na anaendelea kutazama kwa umbali akiweza kutafuta windo.

Kuna tingatinga ambayo imeeza kuchimbua mtaro wa kuweza kupitisha maji taka. Ndani ya mtaro huu, kuna wanaume ambao wanaedelea kuondoa mchanga na wanaeka katika sehemu ya juu. Eneo hili lina magari mawili ambayo yameeza kuegeshwa. Moja ni gari ya shule.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na tena kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna maghorofa marefu marefu yanaonekana kwa umbali sana na kuna simba mmoja ambaye ameweza kupanda katika eneo lenye mwinuko. Simba huyu anaendelea kutafta windo kwa bidii.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na kuna swara watatu wanaonekana vizuri na ambao wanakimbia. Anayekupendeza sana. Wako katika eneo lenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna wanyama wengine ambao wako katika safari.

Kuna mto, unaotiririsha maji mengi. Kando yake, kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi, ambayo imeweza kumea. Pia kuna makaratasi mengi, ambayo yameweza kutupwa, katika eneo hili. Makaratasi haya ni ya rangi tofauti tofauti, na tena kuna wanaume, ambao wanaendelea kuyaokota makaratasi haya.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na kuna nyasi na kuna miti ya aina mbalimbali. Kuna twiga mmoja ambaye anapendeza sana ambaye anaendelea kula majani kwenye mti huu mfupi, na kwa mbali tunaweza kuona maghorofa marefu marefu.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na kuna miti mifupi mifupi na nyasi ya rangi ya kijani kibichi .Kuna twiga mmoja mrefu ambaye anapendeza sana aliyesimama kati kati ya miti hio, pia kwa umbali kuna majumba marefu marefu ya ghorofa yanayonekana.

Kuna mikokoteni mingi ambayo imeweza kuegeshwa katika eneo hili , inasubiria kuweza kuchota maji , imebeba vibuyu vya aina tofauti tofauti na rangi mbalimbali . Kuna mwanaume mmoja aliyekalia mkokoteni mmoja . Na pia katika eneo hili kuna uhaba mkubwa wa maji .

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na tena wakati huu ni wakati wa kiangazi kwa sababu nyasi yake iamenza kunyauka. Na kuna magari mengi ambayo yamebeba watalii amabao wameweza kutebelea mbuga hili. Kuna watalii waliosimama kwenye gari ambao wanaendelea kupiga picha.

Huu ni mtaa wa mabanda na tunaona umeweza kuzungukwa na nyumba za matofari na za mabati. Nyuma yake kuna maji taka ambayo imeweza kusimama katika eneo hilo. Kuna kijana mmoja ambaye ameweza kushika bomba ambaye anaendelea kuelekeza maji mengine katika sehemu hiyo.

Kuna mto ambao unatiririsha maji machafu sana ya rangi nyeusi na ndani yake kumetupwa takataka za aina mbalimbali. Kando kuna mimea ya aina mbalimbali ambayo imweza kumea. Pia kuna nyumba moja ya mabati ambayo imeweza kujengwa karibu sana na mto huo. Na kando yake kuna vikingi ambavyo vina nyaya za stima.

Kuna mvua kubwa ambayo imewezakutikea katika eneo hili na imeweza kuleta mafuriko katika mto huu, maji yameweza kujaa na kuweza kuingia katika nyumba za watu na maji mengine yameweza kubeba nyumba na kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kuketi juu ya meza na ni kama nyumba yame imebebwa na mafuriko hayo.

Katika eneo la wazi ambako kuna nyasi zenye kukauka. Kuna pundamilia wawili ambao wapo eneo hili, kwa nyuma kuna majengo marefu yakionyesha kwamba eneo hili lipo karibu na jiji.

Eneo hili limeweza kuchafuliwa sana; kuweza kutupwa kwa takataka za aina mbalimbali. Kuna magunia makubwa makubwa, kuna makaratasi ya plastiki, kuna chupa za plastiki. Na tunaona kuna watu wawili wameweza kujitolea waweze kuokota bidhaa hizi za plastiki na kuna mmoja ambaye ameinama tayari amepata chupa, anaendelea kuweka kwenye gunia lake. Eneo hili limeweza kuzingirwa na vikingi vingi vya stima na kuna nyumba za mabati zinazoonekana.

Kuna uwanja mkubwa ambao umeweza kutupwa takataka nyingi za aina mbalimbali zikiwemo makaratasi ya plastiki, chupa za plastiki na tunaona kuna watu waliomo hapo ambao wanaendelea kusanya takataka hizi. Pia kuna tingatinga ambayo inaendelea kusanya takataka kwa wingi ili iwe rahisi kuweza kuzichoma kama zilizomo kwenye mkono wa kulia.

Kuna mto ambao unatiririsha maji na kando yake kuna nyasi ambayo imemea na kuna takataka ambazo zimetupwa. Eneo hili limezungukwa na magorofa ya aina mbalimbali na pia kuna majumba mengine ambayo yameweza kujengwa kwa mabati.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama, kuna miti ya aina mbalimbali ya kimo tofauti, tofauti, na mimea mingine ya rangi ya kijani ambayo imemea ndani ya mbuga hili. Pia kuna twiga watatu wameweza kusimama. Wawili ni marafiki sana na aliye nyuma ni mdogo anakaa ni mtoto wao

Huu ni mtaa wa mabanda na umeweza kuzungukwa na nyumba za matofali, za mabati, na kuna ghorofa moja ya mawe inaonekana kwa mbali. Na tunaona eneo hili limeweza kukumbwa na mafuriko, na maji yameweza kuingia kwenye nyumba zilizojengwa karibu sana na mto. Sehemu hiyo pia kuna takataka ambazo zimetapakaa, na kuna watu wanaonekana wakitembea katika eneo hilo.

Hapa ni kwenye buga la Wanyama na kuna miti na nyasi na kuna magari matatu ambayo yameweza kutali buga hili, kuna mawili ambayo yanatoka kwenye buga na kuna moja ambalo linaingia, Tunaona kuna Simba ambaye anavuka Barbara na kuna watalii ambao wameweza kusimama juu ya gari ili kuweza kumpiga picha.

Huu ni mtaa wa mabanda na tunaona imeweza kuzungukwa na nyumba za mabati . Kuna takataka zilizo tupwa kando ya mto ambao unataririsha maji machafu. Juu kuna watu watatu na mmoja tunaona ameweza kushika gunia na anamwaga takataka kwenye sehemu hio.

Hapa ni kwenye bunga la wanyama na tunaona kuna ndovu mmoja ambaye anaendelea kula majani na tunaona katika eneo la mbali kuna watalii wengi ambao wameweza kutembelea mbuga hili kuweza kutazama wanyama wa aina mbali mbali pia mbuga hili limeweza kuzungukwa na miti ya aina mbali mbali.

Hapa ni kwenye mbunga la wanyama na tunaona wakati huu ni wakati wa kiangazi kwa sababu kumekauka sana. Kuna kifaru mmoja ambaye anakimbia ,na kwenye sehemu yake ya nyuma kuna shindano ambayo alikuwa amedungwa na amekimbia nayo ,na kuna mhudumu mmoja wa wanyama ambaye anamkimbiza ili kuweza kumtoa shindano hiyo na mkononi mwake ameweza kushika blanketi ndogo.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na tunaona kuna miti aina tofauti tofauti na yenye kimo mbalimbali, kuna nyasi pia na tunaona kuna mtalii mmoja ambaye ameweza kutalii eneo hili. Ameweza kushika twiga mmoja na tunaona twiga huyu ni mwenye urafiki na kando yake kuna twiga mwengine.

Kuna mama ambao wanafanya shughuli nzuri za kuweza kutengeneza barabara, kuna wawili ambao wameweza kusimama katikati ya barabara ambao wanapima barabara hii na kuna gari ambayo inapita, pia kuna tingatinga ambayo inaendelea kuchimba mtaro wa maji taka na kuna wanaume watatu wako ndani ya mtaro ambao wanaendelea kutengeneza sehemu hio ili iwe rahisi kwa maji kuweza kupita.

Kuna maji taka ambayo yamepitia katika eneo hili na kuna mfereji mmoja wa maji ambao umeweza kupita juu yake. Kuna mwanaume mmoja, aliyekalia mitungu, ambaye anaendelea kuchotelea vibuyu vyake. Kando, kuna wanawake ambao wameweza kushika karai na wameweka nguo kando wakiwa tayari kwa ajili ya kufua.

Kuna bustani ambayo imetunzwa vizuri ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi Ina miti aina mbalimbali ambayo ni ya kimo tofauti tofauti. Pia kuna nyasi fupi iliyokatwa vizuri na tuna eneo hili ni safi sana. Kuna kiti kimoja kidogo ambacho kiko katikati. Na kuna utulivu mwingi katika sehemu hii.

Huu ni mtaa wa mabanda na tunaona umeweza kuzungukwa na nyumba za mabati. Kuna wanawake ambao wako katika shughuli za kufua na kando yao kuna mabesheni makubwamakubwa. Na hapa tunaona kuna bomba moja la maji ambalo linatoa maji na wameweza kuweka besheni kwa ajili ya kuteka maji ya kufua. Pia kuna mtoto mmoja ambaye ameweza kusimama kwenye maji.

Kuna mto unaotiririsha maji machafu ya taka ambayo ni meusi. Kando yake kuna takataka zilizotapakaa kila sehemu. Pia tunaona kuna sehemu ndogo ambayo imewezakuwekwa vitu vya watoto vya kuchezea. pia kuna manyumba ambayo yanaonekana kwa umbali.

Katika eneo la wazi ambako kuna nyasi yenye rangi ya kijani, kuna twiga ambao wana madoadoa wakiwa wanaonekana kuelekea katika sehemu tofauti. Rangi ya anga ni ya blue .

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wamevalia sare zao za shule, huenda ni wanafunzi wa shule za msingi. Huku wakifurahia harakati ambayo ni ya kupanda miti wengine wakionekana kushikilia miche ya miti hiyo.

Mvua kubwa umeweza kunyesha katika eneo hili na limeweza kuleta hasara kwa sababu limeweza kubomboa nyumba. Hivyo tunaona katika eneo hili kuna miti ambayo imeweza kuanguka chini na kuna watu ambao wanaendelea kuubeba vyombo vyao. Na kuna mwanamume fulani ambaye ameweza kushika miti na nyundo kwenye mkono wake. Anaendelea kutoanisha miti hii ili iwe rahisi kwao kujenga tena.

Kuna mto unaotiririsha maji ambayo ni machafu, ndani yake kuna mawe makubwa makubwa ambayo yameweza kushikilia takataka za aina mbali mbali. Kando kuna mimea ya aina tofauti tofauti ambayo imeweza kumea ya rangi kijani katika sehemu ya juu kidogo, kuna barabara na kuna magari ambayo yako katika safari.

Huu ni mtaa wa mabanda, na twaona nyumba zake zinaeza kujengwa kwa matofali na mabati. Pia wemeeza kutupa takataka nyingi katika sehemu moja, na twaona ni wakati wa kiangazi kwa sababu kuna vumbi nyingi katika eneo hili.

Huu ni mtaa wa mabanda na umeweza kuzungukwa na nyumba za mabati ambazo mabati yake ni makuukuu na tunaona kuna mto ambao unaweza kupita katikati ambao unatiririsha maji. Pia kuna daraja ambayo kuna watu ambao wamesimama hapo na pia mto huu umeweza kuzingirwa na miti ya kijani kibichi.

Kuna bustani nzuri ambayo ina miti ya aina mbalimbali na yenye kimo tofauti tofauti. Pia ina nyasi ya kijani kibichi. Tunaona kuna watu ambao wameweza kulitembelea kuweza kufanya mazoezi na kuna watu wawili ambao wameweza kusimama ambao wanawaelekeza jinsi ya kufanya mazoezi hayo.

Kuna wanakijiji ambao wamewezwa kuitwa katika mkutano na wameweza kuketi chini ya mti. Kuna mwanamme mmoja ambaye ameweza kusimama ambaye aendela kwaeleza wana kijiji hao madhumuni ya mkutano huu .Na tuna chifu ambaye amweza kukalia kiti cha mbele. Kuna magari ambayo yameengeshwa na labda mkutano huu niwakweza kuzungumzia mazingira.

Kuna watu watatu ambao wameweza kutembelea sehemu ya Ngong. na tunaona, walikua wamepanda mlima huo na wako katikati ya kuweza kuushuka. Na kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Kuna mwanaume mmoja aliyeshika chupa ya maji kwenye mkono wake, na ana begi nyeusi kwenye mgongo. Na kuna mwanamke ambaye amechoka sana, ambaye ameshika magoti yake, amevalia kofia nyekundu na ana begi pia mgongoni.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama na twaona ni wakati wa kiangazi kwa sababu nyasi imeweza kukauka. Kuna gari moja rangi ya kijani, ambayo imeweza kusimamishwa na ndani kuna watu wawili. Nje kuna mtu mmoja ambaye anamshika kifaru na kumfunga miguu yake ya nyuma na twaona kunao wengine ambao wako juu ambao wanamfunika labda ni mgonjwa wamekuja kuweza kumuhudumia.

Hili ni sehemu la mabanda na limeweza kuzungukwa na nyumba za mabati. Kuna sehemu ambayo maji taka yameweza kusimama na pia kuna wanadada wawili ambao wako katika harakati za kuweza kuchota maji. Kuna mmoja ambaye ameweka kubeba vibuyu viwili mkononi.

Kuna Lori nyeupe ambalo imeweza kubeba mzigo kwa uwingi. Mizigo huu ni takataka za aina mbalimbali ambazo zimeweza kufungwa vizuri kwenye mabegi Na kuna moja ambalo limeweza kufungwa na limeanza kumwaka takataka chini na kuna wanaume wawili ambao wanaendelea kufanya shughuli ya kuweza kulitengeneza ili yaaje kumwaka chupa hizi hapo chini.

Kuna mtaro ambao unapitisha majitaka, machafu sana na meusi, na kando yake kuna takataka za aina mbalimbali ambazo zimetupwa hapa. Kuna watu ambao wanatembea na sehemu hii ina nyumba za matofali, mabati, na pia maghorofa ya mawe.

Hapa ni jikoni na katika jiko hili tunaona kuna mwanadada ambaye anaweza kupika kwa majiko ya kisasa na tunaona majiko haya yameweza kuundwa vizuri kwa sababu yanatumia kuni ndogo na hayatoi moshi mwingi na tunaona majiko haya yanaweza kuhifadhi moto kwa muda mrefu.

Kuna mwanaume ambaye amevalia t-shirt nyeusi na kapula nyeusi na katika mbio. Anaonekana anafanya mazoezi na eneo hilo linakaa eneo la mashambani sababu limezingirwa na miti mbali mbali. Lina nyasi na barabara yake ni ndogo tu.

Hili ni eneo ambalo limeweza kutengwa kwa ajili ya kuweka takataka za aina balibali. Na eneo hili, kila takataka imeweze kufungwa katika sehemu yake. Kama ni chupa za plastiki zimekuwa pamoja, makaratasi yamekuwa pamoja. Na tena ni vile ni nzuri kwa sababu takataka hizi zinaweza kuchukuliwa kwa urahisi, na kuweza kupelekwa kwenye kampuni, na kuweza kutengeneza vifaa vipya

Kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika sehemu hii ambayo imeweza kuleta hasara kubwa na twaona kuna nyumba ambazo zimeweza kuharibiwa na kuna maji ambayo yanaendelea kutiririka yakiwa yamebeba takataka za aina mbalimbali. Kuna wanaume wawili ambao wanaendelea kurekebisha nyumba hizi ambazo zimeweza kuharibiwa.

Kuna mto ambao unateremka maji machafu na mto huu umeweza kuchafuliwa na takataka za aina mbalimbali, kuna takataka zilizo pembeni na zilizo katikataki na pia kuna daraja ambalo limejengwa, ambalo magari yanapitia na raiya pia wanatembea kwa mguu.

Ni wanayama wa nyumbani wa kufugwa ambao katika malisho katika picha ya kwanza tunaona ngombe, picha ya pili na ya tatu inaonyesha wanakodoo. Katika sehemu ya kwanza tunaona ni wakati wa kiagazi kwa sababu nyasi yake imeaza kukauka lakini sehemu ya pili inaonyesha ni wakati mzuri kwa sababu nyasi yake ni ya kijani kibichi.

Kuna mto ambao unatiririka maji na katika mto huu tunaona kuna takataka za aina mbalimbali na tunaona kuna wanaume watatu ambao wanafanya shughuli mbalimbali. Kuna mmoja ambaye ameweza kushika kijiti anaondoa takataka kwenye mto na kuna mwingine ambaye ameweza kupanda kwenye mti na tunaona kuna mwanaume mwingine ameweza kushika takataka kwenye mkono wake.

Hili ni mbuga la wanyama na katika sehemu hii tunaona kuna twiga wawili ambao wanapendeza sana na wameweza kufungiwa katika sehemu ambayo ina majani mengi ya kijani kibichi na kuna mwanaume fulani ambaye ameweza kutalii sehemu hii kuweza kutazama wanyama wa aina mbalimbali.

Kuna watalii wawili ambao wameweza kutembelea mbuga la wanyama, mwanamume na mwanamke na wanatabasamu sana wanapomtazama twiga huyu mrefu. Twiga huyu ameweza kufungiwa katika sehemu ambayo imetengenezwa kwa miti, waya na mbao.

Hili ni eneo la mabanda, na katika eneo hili tunaona nyumba za aina mbalimbali, ambazo zimejengwa. Kuna nyumba za matofali, kuna nyumba za mawe, kuna nyumba za mabati, na tunaona kati ya nyumba mingi ambazo zimejengwa ni za mabati, na nyumba hizi hazina mpangilio mzuri, kwa sababu ina nafasi kubwa ya kuweza kupitia, na tunaona eneo hili limeweza kuzingirwa na miti ya aina mbalimbali.

Hapa ni kwenye mbuga la kuweza kuwatunzia wanyama na katika mbuga hili tunaona kuna ndovu watatu na mtoto na tunaona kuna watunzaji watatu wa mbuga hili na mmoja ambao anampa ndovu kitu fulani kwenye mdomo na pia tunaona kuna watalii ambao wameweza kutembea kwa ajili ya kuja kuwatazama wanyama.

Hapa ni kwenye msitu, na tunaona kuna nyani ambaye anatembelea ua ambao umeweza kutengenezwa kwa mbao, na umeshikanishwa na kamba. Na tunaona katika msitu huu, una miti ya aina mbalimbali ambayo ina kimo tofauti tofauti.

Kuna mwanadada ambaye ameweza kutembelea bustani na ametandika chini kitambaa cheupe. Amewekelea maua na pia ana mbwa wake ameweza kulala pembeni, na tunaona ameweza kuweka vitafunio vya aina mbalimbali, na mazingira haya ni mazuri ya kuweza kutuliza akili.

Tuna hapa ni msituni. Kuna miti ya aina mbalimbali, miti mirefu na mifupi, na pia kuna nyasi ya kijani kibichi na pia kuna simba wawili ambao wamesimama. Masimba hawa wanakaa marafiki sana, sababu tukiangalia kwenye mkono wetu wa kulia kuna simba ambaye ana manyoya shingoni, ambaye ni wa kiume na mkono wetu wa kushoto kuna simba ambaye ni wa kike.

Huu ni mto ambao umeweza kuchafuliwa kwa sababu maji yake ni myeusi na pia umejaa takataka za aina mbalimbali na katika mto huo, tunaona wanaume wanane, ambao wanafanya shughuli za kusafisha. Tunaona wawili ambao wameweza kushiriki wakiondoa takataka kwenye mto huo na wengine, wanaofanya shughuli zingine na katika mto huo, umewezwa kuzingirwa na majumba ya aina mbalimbali.

Kuna mto ambao umetiririsha maji na kando ya mto huo kuna mmea aina mbalimbali ambayo yamemea ya kijani kibichi na ia kuna takataka za aina mbali mbali ambazo zimetapakaa kama vile chupa na tunanona kuna wanaume wawili ambao wameinama wanaendelea kufanya kazi nzuri ya kuweza kuokota chupa hizo.

Hapa ni mjini na tunaona kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea, kuna watu wanaotembea kwenye miguu wengine wamesimama. Kuna ofisa mmoja wa serikali aliyevalia sare rasmi ambaye amesimama katika eneo hili. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma na imeekelewa juu vibao vinayoonyesha bei na sehemu mbalimbali ambazo yanaelekea.

Hapa ni kwenye mji mkuu, na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea , kuna wengine ambao wanaabiri gari na kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Mbele yetu kuna kibao ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea na bei yake.

Hapa ni kwenye barabara kuu na shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yako katika usafiri, kuna polisi ambao wanatembea kwa mguu, pia kuna kivukio cha raia ambacho kimetengenezwa vizuri na pembeni kuna ubao wa matangazo.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu waliosimama wengine wanatembea kwenye mguu. Kuna pikipiki zilizo katika usafiri na mji huu umeweza kuzungukwa na maghorofa ya aina mbalimbali. Pia kuna magari ambayo yanaenda kwa mwendo wa upole kwa sababu ya msongamano wa magari.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea kwa mguu, kuna wengine ambao wanavuka barabara. Na kuna magari, ambayo ni ya usafiri wa umma, ambayo tunaona yanaenda kwenye mwendo wa pole, kwa sababu ya msongamano wa magari. Na eneo hili, limeweza kuzungukwa na maghorofa ya aina mbalimbali.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu na kuna magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara ambayo inafanya uchukuzi wa umma. Yana vibao vinavyoonyesha sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea. Pia kuna magari mengine ambayo yako katika safari.

Katika kituo cha magari kuna mabasi mengi ambayo yamepanga foleni, tayari kuwasafirisha watu kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Kuna askari ambaye amevalia kiakisi cha rangi ya kijani, huku kando yake kukiwa na pikipiki ambayo ina abiria.

Hapa ni mjini, na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna magari ambayo yako katika usafiri. Na tunaona anaenda kwenye mwendo wa upole, kwa sababu ya msongamano wa magari. Kuna polisi aliye katikati ya barabara, ambaye anaelekeza magari haya.

Kuna magari ambayo yanafanya uchukuzi wa umma tu na yameweza kuegeshwa kando ya barabara na yameweza kuwekwa vibao vya kuonyesha sehemu mbalimbali ambayo yanaelekea na kuna moja ambayo limewezaa kufunguliwa ambayo linaendelea kufanya uchukuzi na kuna watu ambao wanatembea kwa mguu na wengine ambao wameweza kusimama.

Hapa ni kwenye barabara kuu, na barabara hii ina sehemu nyingi. Na tena kuna magari ambayo yako katika usafiri na pikipiki pia. Pembeni mwa barabara hii kuna mataa mengi ambayo yameekwa. Na kuna kibao kimoja ambacho kimeandikwa kwa rangi ya manjano ambacho kinaonyesha dereva anapaswa kutembelea katika sehemu yake.

Kuna majumba marefu ya ghorofa na miti inayo onekana katika sehemu hii, pia kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma ambayo yameekwa vibao vinavyo onyesha sehemu mbalimbali ambayo zinaelekea na kuna dereva mmoja ambaye anaangalia tairi la gari hili ambalo limeegeshwa, kuna watu waliosimama, wengine ambao wanatembea.

Kuna gari ambayo ni ya rangi ya waridi na zambarau ambayo imeegeshwa kando ya barabara ambayo inafanya uchukuzi wa umma. Imewekwa kibao kinachoonesha sehemu mbalimbali inayoelekea na bei. Tena kuna wanaume wawili ambao wameweza kusimama mbele ya gari hilo, mmoja ni manamba wa gari hili.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinazoendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwenye miguu. Kuna magari yaliyoegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma na juu yamewekelewa vibao vinavyoonyesha sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea na kuna watu ambao wanafanya biashara yao kama kuna mama aliyebeba matunda kwenye mkono wake, na pia tunaona eneo hili limezungukwa na ghorofa nyingi.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna pikipiki mbili ambazo ziko katika usafiri na kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Kuna kibao kilicho mbele yetu ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambazo magari haya yanaelekea na bei yake.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea ,kuna biashara ambazo tayari zimeweza kufunguliwa na mji huu unazungukwa na maghorofa ya aina mbalimbali. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Yamewekwa vibao vinavyoonyesha bei na sehemu mbalimbali ambazo yanaelekea.

Katika kituo cha magari, kuna mabasi ambayo yamepanga foleni, labda kwa kusudi la kuwachukua abiria kutoka kwenye viti na kuwapeleka kwenye maeneo tofauti. Kwa mbele kuna gari hili lenye rangi ya kijani linalojulikana kama Perfect .

Hapo ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna raia ambayo anatembea kwa miguu na kuna magari mawili ambayo yameegeshwa na yako katika uchunguzi wa umma. Gari moja limewekwa kibao kwenye mlango wake ikionyesha pei na sehemu mbali mbali ambazo inaelekea na abiria tayari wameanza kuabiri gari hili.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yamekwama kwa msongamano wa magari, kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna polisi wanne ambao wako kwa mazugumzo. Pia kuna watu ambao wameweza kusimama katika eneo hilo. Pia kuna mataa ya trafiki na eneo hili limeweza kuzugukwa na maghorofa mengi.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi umma na juu yamekelewa vibao ambavyo vinaonyesha sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea. Pia kuna gari moja, ambalo limefunguliwa ambayo tayari abiria wameanza kuingia na kuna wanaume ambao wamesimama kando ya magari hayo.

Hapa ni barabarani. Kuna magari ambayo yapo katika usafiri. Mengine yanaenda kwenye mwendo ya upole kwasababu ya msongamano wa magari. Kuna watu ambao wanatembea kwenye mguu na tunaona eneo hili lina miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi . Pia kuna taa moja iliyowekwa katikati ya barabara hizi mbili.

Hapa ni kwenye mji mkuu, na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea, kuna wengine ambao wamebebwa kwenye pikipiki, na kuna gari moja ambalo limeweza kuegeshwa ambalo liko katika uchukuzi wa umma. Tunaona kwenye mlango wake, kuna kibao ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambao inaelekea. Ndani kuna abiria ambao wameanza kuabiri gari hili.

Hapa ni barabarani na kuna magari ambayo yanaendeshwa kwa kasi sana na pikipiki. Kuna sehemu tatu ya barabara hizi na katika eneo la kati tunaona kuna mtu aliyevalia sweta nyeupe yenye mikono meusi ambaye anatembea pembeni mwa barabara hiyo. Pia kuna mwingine ambaye anataka kuvuka barabara hii. Eneo hili limeweza kuzungukwa na ghorofa za aina mbalimbali.

Hapa ni kwenye mteremko na kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea kuna biashara ambazo zimefunguliwa kuna watu ambao wanatembea kwa miguu kuna magari ambao wako katika usafiri wanaenda kwenye mwendo wa upole kwa sababu kwa mzongamano wa magari pia eneo hili kuzungukwa aina magorofa ya mbali mbali.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaedelea. Kuna watu ambao wameketi, kuna wengine ambao wanatembea, kuna manaba ambaye anaedelea kukaribisha wateja kwenye gari hili ambalo wameeza kuliegesha kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Tunaona limeweza kuwekewa kibao kinachonyesha sehemu mbalimbali ambazo inaelekea na bei

Hapa ni kwenye mji, na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna wengine ambao wamesimama. Na kuna gari moja ambalo ni la kisasa, ambalo linatumia umeme. Na tunaona limeweza kuwekwa kibao ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambazo inaelekea. Pia kuna manamba mmoja, aliyevalia sare rasmi ambaye amesimama kando ya gari hilo.

Hapa ni kwenye barabara kuu na kuna magari ambayo yameweza kukwama kwenye msongamano wa magari. Na kuna polisi wawili ambao wanaendelea kusaidia kuweza kufungua msongamano huu, na kuna mwanadada ambaye anatembea kando yao. Na pia tunaona pembeni kuna watu ambao wameweza kukali viti.

Hapa ni kwenye kituo cha kuchukulia magari na tunaona kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Kuna moja ambalo mwanadada fulani anataka kuingia kwenye sehemu ya mbele. Kuna watu waliosimama wengine wanatembea kwa mguu .kuna manamba watatu waliovalia sare rasmi.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma na yana kibao ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambayo yanaelekea. Na kuna watu ambao wanatembea kwenye mguu. Pia kuna mwanamaba mmoja ambaye ni mwanamke na kando yake kuna mwanaume aliyeshika mti kwenye mkono wake na kuna mzigo kando yake. Na manamba huyu anaendelea kualika watu waweze kuabiri gari hili.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea kwa miguu, wengine wanavuka barabara, na maafisa watatu wa trafiki ambao wamesimama katikati ya barabara, ambao wanaelekeza magari ambayo yapo katika safari. Eneo hili lina miti ya rangi ya kijani.

Hapa ni kwenye maji mkuu na shughuli mbalimbali amvazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea kwenye mguu, kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi w umma. Kwenye magari hayo kuna vibao vinavyoonyesha sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea. Pia kuna shimo ndogo ambalo lina maji katika eneo hili.

Basi la Vans Twins ambalo linatumika katika usafiri wa umma. Kuna abiria ambao wameketi kwenye viti ndani ya basi huku mlangoni kukionekana mwanaume ambaye amesimama na kushikilia vyuma. Basi hili linatumika hasa katika jiji la Nairobi.

Hapa ni barabarani na kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yako katika usafiri, kuna pikipiki pia na kuna watu ambao wanaotembea wanaonekana kwa mbali. Pia kunakivukio cha watu cha miguu na pembeni mwa barabari hii kuna mataa ambayo yameweza kuwekwa.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa miguu, na kuna magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara, ambayo yanafanya uchukuzi wa umma. Kuna moja ambalo limeweza kufunguliwa mlango ambalo mtu fulani anaendelea kuingia ndani. Kando yake, kuna manamba wa gari hilo.

Hapa ni kwenye barabara kuu na kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Pia kuna sehemu mbili ya barabara .Kuna magari ambayo yako katika mwendo na sehemu nyingine yamekwama kwenye msongamano wa magari. Pia kuna mwanaume ambaye ako pembeni ambaye anaendesha rukwama na sehemu hii limeweza kuzungukwa na miti aina mbalimbali.

Hapa ni kwenye mji na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea kwenye mguu na kuna mwanaume mmoja ambaye amavalia sweta ya bluu ambaye tunaona anaelekea kuabiri gari hili ambalo limeegeshwa na limeekelewa kibao juu kinachoonyesha sehemu mbalimbali ambayo inaelekea na bei yake.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea kwenye mguu. Kuna magari ambao yako katika usafiri, na pikipiki pia na kuna magari mengine ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Eneo hili limezungukwa na ghorofa za aina mbalimbali. Pia kuna vibao vya matangazo ambavyo vinaonekana kwa umbali.

Hapa ni barabarani na kuna magari ambayo yanaendeshwa kwa kasi sana. Kuna barabara tatu na barabara ya katikati tunaona kuna mwanaume mmoja ambaye anajaribu kuvuka barabara hii .Pia katika eneo la kati, kuna ngombe ambao wamelala na wengine ambao wanaendelea kula na tunaona kuna pia mataa ambayo yameweza kuwekwa hapo.

Hapa ni kaanya kituo cha mafuta cha total na tunao na kuna Magari yamegeshwa kwa ajili ya uchaguzi ya uma saa yake wameekelea vipo vinavyoonyesha sehemu mbambali ambavyo vinaelekea na kuna moja lililofunguliwa mlango ambayo tayari abiria wameanza kuabiri . Kuna watu waliosimama kando ya magari hayo na wengine wana tembea.

Hapa ni kwenye mji mkuu, na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna pikipiki ambazo ziko katika usafiri, ingine imeegeshwa. Kuna magari ambayo yanaendelea na safari, mengine yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Eneo hili, limeweza kuzungukwa na ghorofa za aina mbalimbali.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanavuka barabara kwa mguu na kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa pembeni mwa barabara ambayo yanafanya uchukuzi. Kuna moja lililombele yetu ambalo limewekelewa kibao ikonyesha sehemu mbalimbali ambazo inaelekea na kuna manamba mmoja ambaye ameweza kushilia gari hili ambaye anaendelea kuwaita abiria waeze kuabiri magari.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna biashara ambazo zimefunguliwa, kuna magari ambayo yako katika usafiri na pikipiki pia na kuna ng'ombe ambazo zimeweza kulala na kuna ingine ambayo ianendelea kukula na mji huu umezungukwa na maghorofa ya aina mbalimbali.

Hapa ni kwa mji mkuuu na kuna shuguli mbalimbali amabazo zinazoendelea, kuna watu wanotembea kwa mguu, kuna magari ambayo yako katika usafiri na kuna moja ambalo limeengeshwa ambalo linafanya uchukuzi wa uma ambalo limeekwa kibao pande ya mbele kinachoonyesha sehemu mbalimbali ambazo inayoelekea. Kuna mwanaume mmoja ambaye anafungua mlango wa mbele akimkaribisha abiria aeze kuketi apo.

Hapa ni kwenye mji mkuu na tunaona sehemu hii ina shhughuli mbalimbali. Kuna majumba ya gorofa yanayo onekana, na kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa uma. Juu yamewekelewa vibao vinavyo onyesha sehemu mbali mbali ambayo yanaelekea. Kina mengine ambayo yako katika usafiri.

Hapa ni barabarani na akuna shughuli ambazo zinaendelea, kuna raia ambao wanatembea kwa mguu, kuna magari ambayo yamekwama kwenye msongamano wa magari, pia kando kuna machumba ambayo yamejengwa ya ghorofa na kuna ubao wa matangazo ambao unatangaza kuhusu shule na tunaona kuna watoto ambao wamechorwa hapo.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea, kuna watu wanaotembea, wengine wameketi na pia kuna maduka ambayo tayari yamefunguliwa. Kuna magari yaliyoegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa uma ambayo yamewekwa vibao, vinavyo onyesha sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea. Kuna manamba mmoja ambaye anaendelea kuwaalika abiria waabiri gari hili.

Hapa ni mjini na una shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea, kuna magari ambayo katika usafiri, kuna watu ambao wanatembea kwa miguu wengine wanavuka barabara kuna magari pia ambayo yameegeshwa ya uchukuzi pia kuna mti ambayo umeweza kuzunguka sehemu hii na maghorofa ya aina mbalimbali.

Hapa ni mjini, na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna maduka ambayo yamefunguliwa na kuna gari moja ambayo limeegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Mlango wake umefunguliwa na sehemu ya nyuma. Tunaona abiria ambao tayari wameabiri gari hili, na kuna wanaume ambao wameweza kusimama kando ya gari hili.

Hapa ni barabarani na kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yapo katika usafiri mengine twaona yanashukisha abiria, na kuna watu ambao wanaezakumbea mwa miguu. Eneo hili kuna miti ya rangi ya kijani inaonekana. Pia kuna nyumba za makazi za watu, na twaona kuna taa refu ambayo imeweza kutengenezwa katikati ya barabara hizi mbili.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari yaliyoegeshwa kwa ajili ya uchukuzi ambayo imewekelewa juu vibao vinavyoonyesha sehemu vinavyoenda na bei yake. Pia kuna mwanaume mmoja aliyebeba begi nyeusi mgongoni ambaye anatembea. Kuna pikipiki ambayo iko katika mwendo na kuna magari mengine ambayo yamesimama kwa sababu ya msongamano wa magari.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea kuna magari ambao ameegeshwa kwa ajili wa uchukuzi wa umma na kwenye mlango imewekwa kibao moja kinaonyeshwa sehemu mbali mbali ambazo zinaelekea na bei yake na kando kuna manamba ambazo kuvalia sare rasmi amabaye yanaendelea kualika watu kuweze kuabiri gari hili.

Apa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Yapo magari ambayo yapo kwa usafiri na ambayo inaenda kwa mwendo wa pole kwa sababu ya msongamano na kuna watu ambao wanatembea kwenye mji mkuu. Apa mwanaume mmoja ameweza kuvalia sharti nyekundu ambaye ameweza kubeba mtungi wa maji kwenye bega lake.

Hapa ni barabarani na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa miguu. Kuna magari ambayo yako katika usafiri. Pia kuna kivukio cha watu ambacho kimeweza kutegenezwa vizuri. Pembeni mwa barabara hii kuna mataa ambayo tayari yamezimwa kwa sababu ni wakati wa mchana.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Yamewekwa kibao kwenye malango na kuna mtu mmoja ambaye ameweza kusimama, ambaye ameshika kibao kinachoonyesha sehemu mbalimbali yanayoelekea na bei na tunaona kuna mtu mmoja ambaye anaingia ndani ya gari hili.

Hapa ni kwenye kituo cha kuchukulia magari. Kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu waliosimama ambao wameweza kushika vibao kwenye mikono yao, vikionyesha sehemu mbalimbali ambayo magari haya yanaenda. Kuna mti mmoja ambao unaleta kivuli kwenye eneo hili. Kuna mwanadada mmoja ambaye ni manamba wa gari hili la City Hoppa, ambaye amesimama kando yake. Ambaye anaendelea kuwaalika watu waweze kuabiri na kuna abiria mmoja ndani.

Hapa ni mjini, na tunaona mji huu umeza kuzungukwa na maghorofa na miti. Na pia kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu waliosimama. Kuna magari ambayo yanafanya uchukuzi wa umma na mengine ambayo katika safari, na kuna gari moja ambalo limeekwa kibao sehemu ya nyuma kinacho onyesha sehemu mbalimbali ambayo inelekea. Kuna abiria mmoja ambaye ameabiri gari hilo.

Hapa ni kwenye kituo cha reli pa kuchukulia magari moshi malango yake yako wazi na kuna gari moja jeupe ambalo limeegeshwa. Kuna mlinda lango ambaye ameweza kuketi, kuna watu ambao wanatembea kwa mguu na twaona eneo hili limezungukwa na mandhari mazuri na yenye miti.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna biashara ambazo zimefunguliwa, kuna maghorofa ya aina mbalimbali, kuna mti mrefu na kuna magari mawili ambayo yameweza kuegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama huku ameshikilia kibao cha kuonesha sehemu mbalimbali ambayo gari hii inaenda na bei yake.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna majumba ambayo yamefunguliwa Kwa ajili ya biashara, kuna magari ambayo yameegeshwa Kwa ajili ya uchukuzi wa umma na kuna raia ambao wanatembea kwa mguu, na twaona katika gari moja, nyuma limeweza kuwekwa kibao cha kuonyesha sehemu mbalimbali ambayo inaelekea.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea kwa mguu. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi wa umma. Kuna moja lililoekelewa kibao juu kinacho onyesha sehemu mbalimbali ambayo inaelekea. Kuna mwanamume mmoja aliyevalia suti ambaye anafungua mlango wa mbele ili aweze kuketi hapo.

Huu ni mji mkuu, na katika nji huu mkuu, kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna maduka mbayo yamefunguliwa, kuna raia ambao wanatembea kwa mguu, kuna pikipiki ambazo ziko katika usafiri na kuna magari ambayo yamekwama kwenye msongamano wa magari.

Hapa ni katika mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna raia ambao wantembea kwa mguu. Kuna magari amabyo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi na kuna wanaume na wanawake ambao wanashika vibao ambavyo vinaonyesha bei na sehemu ambazo magari haya yanaelekea.

Hapa ni kwenye mji mkuu ambapo kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yako katika usafiri, kuna polisi ambao wako katika shughuli zao, kuna mwanaume ambaye anasukuma pikipiki yake, kuna wengine ambao wanavuka barabara na kuna raia ambao wanatembea kwa mguu. Na tunaona mji huu umeweza kuzungukwa na maghorofa marefu marefu.

Ni kwenye barabara kuu na katika barabara hii kuu tunaona kuna laini mbele na laini zote mbele kuna msongamano wa magari, na katika barabara hii kuna aina mbalimbali za magari kama vile matatu, mabasi, gari ndogo, lori na pembeni mwa barabara hii twaona kuna raia ambao wanatembea kwenye mguu na katika mkono wa kulia kuna majumba mbalimbali maghorofa ambayo yamejengwa.

Hapa ni kwenye mji mkuu na tunaona kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ya uchukuzi ambayo yameegeshwa na kuna watu ambao wanatembea kwa mguu. Pia sehemu hii imezungukwa na maghorofa na tunaona gari hili ambalo limefunguliwa lina abiria ambao tayari wameingia ndani ya gari na kuna kibao ambayo inaonyesha sehemu mbalimbali ambayo inaelekea.

Hiki ni kituo cha mafuta cha Total na katika kituo hiki cha mafuta kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kati ya shughuli hizo kuna gari za utukuzi, ambazo zimeweza kuegeshwa, ambazo zimeekelewa juu vibao ambazo zinaonyesha mahali zinapoelekea, na pia tunaona kuna mwana bodaboda ambaye anaendesha pikipiki yake, kuna wanaume ambao wanatembea kwa mguu na kuna matatu moja ambayo imeweza kufunguliwa ambayo iko na abiria ndani.

Kuna mvua ambayo tayari imenyesha katika eneo hili kwa sababu sehemu hii ina majimaji na kuna magari ambayo yameegeshwa. Kuna moja ambalo limewekelewa kibao juu ambalo liko tayari kwa ajili ya uchukuzi. Kuna raia ambao wameweza kusimama kandokando na kuna kibao kimoja cha matangazo ambacho tunakiona kwa umbali.

Kuna basi ambalo limeegeshwa ambalo liko katika uchukuzi wa huduma na tunaona kwenye mlango limebandikwa kibao ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambalo linaelekea. Ni ya rangi ya buluu na manjano na tunaona basi hili ni ya kampuni ya City Shuttle.

Hili ni eneo la umma ambao lina shughuli mbalimbali. Naona kuna biashara ambazo zinaendelea, kuna raia ambao wanatembea kwenye miguu, kuna gari ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya uchukuzi na kuna mwanaume ambaye ameeza kushika bango kwenye mkono wake akiwaalika abiria waweze kuabiri gari.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna aina mbalimbali ya shughuli zinaendelea na tunaona kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa kwa ajili ya uchukuzi, mengine yako katika mwendo. Kuna raia ambao wanatembea kwa miguu, kuna wengine ambao wamebebwa kwa pikipiki. Pia tunaona kuna majumba marefu ambayo yameweza kuzunguka eneo hilo.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shuguli mbalimbali zinaendelea, kuna rai ambao wanatembea kwa mguu, wengine wanavuka barabara na magari ambayo yako katika mwendo, pia kuna biashara ambazo zimefunguliwa na tunaona upande mmoja kuna magari ambayo yameweza kupatwa na msongamano wa magari na pia sehemu hiyo ina miti ya aina mbalimbali.

Hapa ni kwenye mji mkuu, na kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna biashara ambazo zimefunguliwa, kuna magari ambayo yako katika mwendo mengine yameegeshwa, kuna pikipiki ambazo ziko katika uchukuzi, kuna raia ambao wanatembea kwa mguu, wengine wanavuka barabara. Pia limezungukwa na maghorofa ya aina mbalimbali na miti pia.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shuguli mbalimbali zinaendelea. Kuna raia ambao wanatembea kwa miguu barabarani na kuna magari ambayo yameegeshwa ambayo yameekelewa juu vibao ambayo vinaonyesha bei na sehemu mbalimbali ambazo zinaelekea. Pia sehemu hii imezungukwa na maghorofa ambayo yana rangi tofautitofauti.

Kuna gari ambalo linatumiwa katika usafiri wa umma ambalo ni la kampuni ya City Hoppa . Gari hili ni la manjano na kijani kibichi na tunaona liko katika mwendo na kando yake kuna mwanaume ambaye anavuka barabara na kuna lingine ambalo pia liko katika mwendo. Nyuma pia kuna gari ndogo ambalo linalifuata na katika mkono wa kuume kuna magari ambayo yameegeshwa.

Hapa ni kwenye eneo la huma. Na katika eneo hili tunaona kuna shughuli mbalimbali ambazo zimeendelea. Tena kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi. Kuna raia ambao wanatembea kwa mguu, na kuna wengine ambao katika biashara zao. Gari hili ambalo ni la kijani kibichi, tayari lina abiria ambao wako tayari kulisafiri.

Hapa ni kwenye mji mkuu na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Twaona kuna magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya uchukuzi na pia kuna watu ambao wanatembea kwa mguu , kuna maduka mbayo yanaendelea kufanya biashara na pia twaona magari haya ambayo yameegeshwa yameekelewa uji wa vibao ambazo zinaonyesha sehemu ambazo zinaelekea na bei.

Katikati mwa jiji kuna magari mengi ambayo yamepanga foleni yakiwa tayari kuwasafirisha abiria kuelekea maeneo tofauti. Watu ambao wanashughuli tofauti wanaonekana kutembea katikati. Vilevile kuna mwanaume anayesukuma mkokoteni katikati ya magari.

Inaonekana ni barabara kuu ambayo iko na shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kwa sababu tunayo kuna magari ambayo yako katika usafiri, magari mengine yameegeshwa yakiwa katika shughuli za uchukuzi na pia kunaonekana kuna maduka katika mkono wetu wa kulia, kuna manyumba ya maghorofa na pia kuna eneo yenye bustani nzuri yenye miti inayopendeza.

Hili ni sehemu ya makaazi ya watu kwa sababu kuna nyumba za mawe ambazo zimeweza kujengwa pia kuna uwanja ambao wameweza kutupa takataka za aina mbalimbali. Zingine wamechoma zingine zimetapakaa pia kuna nyasi ambayo imeweza kumea kando ya takataka hizo.

Kuna tingatinga ambalo limeweza kufukua mtaro na kuweza kupitisha maji taka. Imekusanya mchanga katika sehemu ya juu na kando yake kuna nyumba ndogo ya mabati na pia ghorofa moja kubwa. Pia kuna vikingi vya stima vinavyoonekana kwa umbali.

Hapa ni mjini na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, kuna biashara ambazo zimefunguliwa na kuna lori moja ambalo tunona limeweza kubeba taktaka katika sehemu ya nyuma na juu kuna watu ambao wameketi hapo na lori hili linatumika sana mjini kwa kuweza kuokota takataka katika maeneo ya watu.

Kuna mtaro ambao umewezakulimwa na tingatinga, na tunaona wameweza kukata mabomba ya maji, na kuyafanya yaweze kumwagika ndani ya mtaro huo. Juu kuna mchanga ambao umeweza kukusanywa, na pia kuna watu ambao wanatembea katika eneo hili. Kuna manyumba ya mawe yanayo onekana kwa mbali.

Kuna tinga tinga ambayo inaendelea kuchipua mtaro wa kuweza kupitisha maji taka. Linaweza kusanya mchanga katika sehemu ya juu ya barabara, na tunaona kando kuna nyumba ya mabati ndogo inayoonekana. Kando kuna nyumba ya mawe. Na katika sehemu hii kuna miti midogo midogo.

Kuna mtaro ambao umeweza kuchipuliwa na tingatinga ambao ni wa kuweza kupitisha maji taka. Ndani kuna maji kidogo na kuna mchanga uliotupwa katika eneo la juu, ambao uko karibu sana na vikingi ambavyo vina nyaya za stima. Katika eneo hili kuna miti ya aina mbalimbali yenye kimo tofauti tofauti.

Hii ni nyumba ya mtu, sehemu ya nje na tunaona ameweza kuhifadhi takataka zake vizuri na ameweza kuzihifadhi kwenye karatasi nyeusi ambayo ameweza kuifunga juu na ameiingiza ndani ya pipa la taka. Kando yake kuna pipa moja kubwa ya maji ambayo ni ya rangi nyeusi ambayo anaweza kulitumia kuweza kuhifadhi maji yake.

Hili ni eneo la makazi na tunaona ni ya ghorofa na pia wameweza kuweka takataka zao sehemu ya nje na wamehifadhi takataka zao vizuri kwenye makaratasi ya rangi nyeusi na tunaona katika nyumba hii pia kando, kuna pipa moja la maji ambalo limewekelewa juu carton ndogo.

Kuna ngombe wengi ambao wameweza kutoka malishoni na wamekusanyika katika sehemu hii kwa ajili ya kunywa maji. Kuna kidimbwi kidogo ambacho kimetengenezwa na kimetiwa maji na tunaona kuna miti ya aina mbali mbali mbayo yamezunguka sehemu hii. Pia inakaa ni wakati wa kiangazi kwasababu nyasi yake imenyauka.

Hili ni sehemu ya makazi ya watu, watu wenye ghorofa katika nyumba moja sehemu ya nje kuna takataka zilizohifadhiwa vizuri kwenye karatasi nyeusi na zimefungwa vizuri, na zimeekelewa juu pia kuna tenki moja ya maji ambayo imeekelewa katoni ndogo, kando yake kuna viatu vilivyoachwa nje.

Hizi ni takataka zilizotupwa kwenye mto na kati ya takataka hizo tunaona kuna magunia yaliyoharibika, kuna nguo zilizoruka, kuna makaratasi ya plastiki, kuna nywele za kina dada, kuna chupa za plastiki na vyakula vilivyoharibika na twaona eneo hili ni hatari kwa afya ya binadamu na wanyama wanaoishi karibu.

Hiki ni kiwanja ambacho kimeweza kutumiwa vibaya kwa kuweza kutupa takataka za aina mbali mbali kama vile makaratasi. Kuna chupa za plastiki, kuna vyakula vimemwagwa, pia kuna manguo ambayo yametupwa na nyuma ya kiwanja hiki kuna majumba ambayo yamejengwa. Pia kuna nyasi ambayo imemea.

Kuna mto ambao unatiririsha maji ambayo si safi. Kando yake kuna mti mkubwa ambao umemea. Pia kuna sehemu ambayo imetupwa takataka mingi za rangi ya aina mbalimbali na kuna vitambaa vidogo katika takataka hiyo. Kuna mabaki ya chakula, kuna nywele za kina dada, kuna makaratasi na kuna mwanaume fulani aliye kwa umbali kidogo ambaye anatembea.

Kuna maji safi yanayotiririka kutoka kwenye mifereji na tena kuna mtu ambaye anajaribu juu chini kuweza kuyateka kupitia viganja vyake vya mkono na mtu huyu amevalia nguo nyeusi na tena mbinu anayotumia ya kuteka maji ni mbinu mbaya kwa sababu maji mengi yanamwagika chini.

Tunaona hii ni bustani ambayo imeweza kutunzwa vizuri. Bustani hii ina uwanja mkubwa na katika bustani hii kuna nyasi ya kijani kibichi, pia kuna miti ambazo zinapendeza. na katika bustani hii pia kuna mabomba ya rangi nyeusi ambayo yame hifadhiwa hapo.

Mtaro mdogo ambao umechimbwa una maji ya rangi ya kahawia. Katikati kuna mwanga ambao unapenyeza kutoka kwenye anga. Nyumba zilizojengwa kwa mawe, ziko kando ya mtaro huo.